Chupa ndogo ya glasi imeandikwa kwa herufi kubwa MMR II ishara ya chanjo ya kuzuia magonjwa ya surua, matende, na rubela, tembe ya sindano imewekwa karibu na chupa pamoja na kofia ya mpira. Kando pia kuna sindano inayoweza tumia kudungia dawa hilo.

Maji ya mafuriko yamejaa kwenye barabara kuu yakitiririka kwa Kasi juu ya lami iliyofunikwa kabisa. Ambulensi imekwama Kati kati ya msongamano ya magari ikiwa na mataa zake zimewaka lakini haiwezi kusonga mbele kutokana na kina cha maji na msururu wa magari mbele yake .

Mama amevaa kanga na shati la mikono mifupi kwa mgongo akiwa amefunga kwa leso. Mtoto mchanga yuko mbele kifuani amefungwa kwa uangalifu kichwa chake kikiegemea kifuani mwa mama.

Chupa ya dawa imeandikwa iron plus kwa herufi kubwa upande wa mbele ikiwa na rangi ya giza kahawa ama kahawia ya chupa ya dawa stika inaweza kuwa bidhaa iliyo ya virutubishi vitamini muhimu C folate na vitamin B6, B12 .

Muhudumu wa kiwandani amesimama karibu na mashine kubwa ya kisasa inayotengenezea barakoa amevaa maski mikononi yake inaelekeza karatasi ya kitambaa cha maski kuingia ndani ya mashine ambayo inaendeshwa kwa kasi na kwa mpangilio.

Shambani, mimea imepandiliwa kwenye mistari mizuri mizuri; mkulima anaonekana amejifunika kwenye nguo maalum ya kunyunyizia dawa, kwenye mgongo amebeba pampu yenye ina mkono mrefu ambao wanautumia kunyunyizia dawa hiyo kwenye mimea.

Mtaalamu wa macho ameketi mbele ya mashini ya kisasa ya kupima macho akiwa anamkabia mgonjwa aliyakaa upande wa pili. Mgonjwa ameweka uso wake kwenye sehemu ya mashine maalumu inayoshikilia kidefu na upaji wa uso kwa usahihi.

Mama amekaa kitulivu huku akimbeba mtoto mchanga mkononi mwake, mtu ama mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe na glovu anamkaribia mtoto akiwa dawa ya chanjo kwenye tone la mdomo kwa mtoto huyu.

Mama anaonekana ametoka kuwazaa mapacha wake wawili, kila mmoja akiwa ameshikwa na mhudumu au nesi wa wadi yake, kwenye upembeni kuna soketi mbili za kuwashia taa na kuna dirisha ambalo limechakaa chakaa.

Ng'ombe kubwa amesimama kwa utulivu huku daktari wa mifugo akichunguza kwa uangalifu. Daktari amevaa koti chenye rangi ya manjano na glavu akiwa ameinama kidogo karibu na kichwa au upande wa ng'ombe.

Daktari wa macho amevaa koti jeupe la maabara, na anatumia kifaa maalum kumkagua mgonjwa, aliyeketi kwenye kiti maalum cha uchunguzi, na ameweka uso kwenye kifaa cha kupimia macho. Daktari anazingatia kwa makini akitazama kwenye lenzi, huku akihakikisha anapima uwezo wa kuona wa mgonjwa.

Mkulima amesimama shambani kati ya mimea ya kijani akiwa amevalia mavazi ya rangi ya kazi navy blue yanayomfunika mwili yote na maski kwenye uso ameshikilia pampu ya kunyunyuzia mgongoni na bomba lake liko mkononi huku akielekeza kwenye majani ya mimea kwa umakini mkubwa.

mwanaume aliyevaa sare ya afya, amesimama kando ya kitanda cha hospitali, akimshika mgonjwa kwa uangslifu. mikono yake imeshikilia mgonjwa miguu, akiinua kwa makini ili kusaidia mgonjwa katika zoezi la kuimarisha misuli ya viungo vya mgonjwa.

Mafuriko makubwa yametokea. Maji yamejaa barabarani na magari yamefunikwa hadi nusu au kabisa. Baadhi ya magari yanaonekana yakielea au yamekwama na watu wachache wanasimama kwa umbali wakitazama mahali hiyo. Anga linaonekana kuwa la mawingu mazito, ishara ya mvua nyingi iliyonyesha.

Daktari mwanamke amesimama kwa umakini, akiwa amevaa maski ya uso na miwani ya kooni. Ishara ya tahadhari na utaluma wa kiafya. Mikono yake, yameshikilia sindano na mkebe mdogo wa dawa, akichukua kipimo sahihi kwa uangalifu.

Chupa ya plastiki imejaa kinywaji cha asili cha rangi ya kahawia kilichotengenezwa kwa kutumia mmea wa mwarubaini kwa lebo ya chupa kuna maandishi yanayo onyesha jina la bidhaa faida zake za kiafya kama kuimarisha kinga ya mwili na kutibu magonjwa ya kawaida.

Chupa ya dawa ya MMRI imewekwa kwenye meza, pembeni kuna sindano, nam dawa hii hutumika kwa chanjo, taarifa ndogo ziko kwenye lebo ya chupa, zikiwa na jina la dawa na maelezo ya matumizi. Mazingira safi yakionyesha maandalizi kwa huduma ya afya.

Chupa ndogo dawa ya MMRI imewekwa kwenye meza safi ikizungushwa kwa uangalifu ili kuonyesha lebo yake yenye maelezo ya dosi na maelezo ya matumizi. Mbele ya chupa kuna sindano safi chenye kiowevu cha dawa tayari ya matumizi ya kliniki.

Nesi amevaa sare safi ya hospitali, akiwa amepiga sindano; mama amemshika mtoto kwa mikono yake miwili akihakikisha mapaja ya mtoto yako wazi. Uso wa mtoto unaonyesha hisia za kutarajia, macho yake yakitandaza shindano kwa mashaka.

Gari hili linaweza kuwa linahusika katika shughuli za kutoa huduma za kuondoa au kusafisha maji machafu. Mazingira yanayozunguka gari yanaonyesha miti na anga ya bluu huku gari likionekana kuwa katika eneo la wazi.

...zao ya hospitali imeandaliwa kwa uangalifu. Juu yake kuna kisanduku na pakiti cha MMRII ikimaanisha chanjo ya surua, matumbitumbwi na rubella. Kando yake kuna sindano safi tayari kwa matumizi.

Mfuriko makubwa yamefunika barabara juu, maji yakiwa yamejaa na kuzunguka kila upande wa maziwa upembe tunaona watu waliojaribu kuepukana na maji haya. Lori kubwaa mzigo limeanguka pempeni mwa barabara.

Chupa dogo ya plastiki, yenye lebo la maandishi ya kidaktari. Imesimama juu ya meza safi ya dawa. Ndani yake, kuna vidonge vidogo vya rangi nyeupe au pinki, vilivyopangwa kwa mpangilio. Jina la dawa limeandikwa kwa herufi kubwa, likiwa limeambatana na dozi sahihi na maelekezo ya matumizi yake.

Mtu akiwa amevalia . Nesi wa afya amevaa glovu na mask ya uso akifungua sindano na kuchimba kipande cha ngozi kwa utuivu kabla ya kuipiga sindano, mtazamo wake unaonyesha mwendo wa umakini na ustadi.

Kisanduku cha dawa kimeandikwa Risperdal Tablets 4mg , kwa maandishi yaliyowazi upande wa mbele. Na chini yake kuna jina la dawa ya kemikali Risperdal . Rangi ya boksi ni mchanganiko wa kijani kibichi, nyeupe na majano. Huku kona zake zikiwa tabalawi. Pembeni kuna nembo ya kampuni.

Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno, mdomo wake ukiwa wazi huku daktari aliyevaa glovu, mask na miwani ya kuikinga akuchungulia kwa taalam mkono, mmoja wa daktari umeshikilia kifaa cha kuchunguza meno, mwingine akiwa na kifaa cha kusafisha au kutibu.

Kando ya mto wenye maji ya rangi ya tope, nyumba ya mabati, na udongo imeporomoka nusu, ukuta mmoja ukiwa umeanguka ndani ya mto, mabaki ya paa na mbao yametapakaa karibu baathi yakiwa yamezama kwenye maji, maji yaonekana kwenda kutiririka, kwa mwendo wa kasi sana.

Mtu mmoja amesimama kwenye shamba lenye misitari ya mimea iliopandwa kwa mpangilio mzuri, amevaa mavazi ya kujikinga pamoja na maski na glavu, mikononi ana spray ya mgongoni anabofya pampu na kunyunyuzia dawa juu ya machani kwa uangalifu.

Mama ameshikilia mtoto mchanga kwa mkono yake miwili, huku akimwelekeza kwa mhudumu wa afya, mhudumu huyo anampatia mtoto chanjo ya matone mdomoni akitumia kidonge au tone kutoka kwenye kifaa maalum ya dropper .

Vifurishi cha dawa ya Arthemeter and Lumefantrine Tablets kiko juu ya uso tambarare kikiwa na maandishi yalioandikwa kwa herufi kubwa ya jina la dawa na kipimo. Sanduku linaweza kuwa la rangi ya nyeupe huku likiwa na maelezo ya matumizi kwa upande.

Muhudumu amevaa mavazi ya maalum ya kujikinga ikiwa ni pamoja na glavu, barakoa na koti la kinga huku akibeba kifaa cha fumigation kilichounganishwa na bomba linalotoa moshi mweupe mzito.

Mkono mmoja umeinuliwa ukiwa umejaa povu jingi jeupe la sabuni. Vidole vikiwa vimekunjwa kiasi kana kwamba vinapapasana. Povu limeenea kwanzia kiganjani hadi kwenye vifundo, na tone moja yadondoka taratibu chini.

Mama daktari anaonekana kuketi kwenye kiti chake, kwa mkono wa kulia ameshika shindano ambayo tayari ako tayari kutoa dawa lililokwenye mkono wake wa kushoto, amevalia kofia na sare maalum za kutolea huduma kwa mama anayemngoja.

Darasa limejaa wanafunzi waliokaa kwenye madawati, wakiwa wamenyoosha shingo zao kuangalia mbele. Mwanafunzi mmoja amesimama karibu na ubao. Anaonekana kueleza jambo, huku wakitumia mikono kuashiria. Mwalimu amesimama karibu naye, akimtazama kwa makini huku akishika kijiti.

Kopo tatu la dawa limewekwa wima juu ya uso wa meza limeandikwa ibuprophen kwa herufi kubwa zenye kuvutia likiwa na rangi ya nyeupe, na maandishi mengine chini yake yanayotoa dosi na maelezo.

Mimea imepangwa kwa mstari shambani, na mtu mmoja amevaa mavazi ya kujikinga; mask , glavu na koti maalum akiwa na pampu ya mgongoni. Ananyunyizia dawa kwenye mimea kwa kutumia bomba refu lililo na kichwa cha kunyunyizia.

Boksi ya dawa ya Azithromycin imeandikwa jina lake kwa herufi kubwa, ikiwa na maandishi ya for oral suspension usb . Kando yake kuna kisanduku chenye nembo ya kampuni rangi za samawati. Dawa ipo kwenye uso tambarare ikiambatana na kijiko cha kupimia.

Mikebe mitatu ya Vitamin D3 imepangwa kwa mstari. Kila mmoja ikiwa na lebo iliyoandikwa jina la dawa kwa maandishi makubwa. Rangi za mikebe ni za kuvutia zikiwa nyeupe na rangi ya cream na zina vifuniko vya plastiki vilivyofungwa vizuri.

Daktari ameketi karibu na kifaa cha uchunguzi wa kiafya mkono wake wa kulia ukiwa juu ya skrini au kitovuti cha kudhibitisha mashine hoyo ametulia kwa umakini macho yake yakielekeza moja kwa moja kwenye maonyesho ya mashine aliyo ishika kwa mkono wake.

Wakulima sita wamesimama shambani, kila mmoja akiwa amebeba pampu yake ya kunyunyizia dawa mgongoni. Wamevaa mavazi ya kujikinga kama vile koti la mvua, glavu na baadhi yao pia wana barakoa ili kujilinda dhidi ya kemikali mbovu. .

Umati wa watu umesimama kwa huzuni na mshangao mbele ya mabaki ya nyumba zilizougua. Mabati na mbao zikiwa zimeanguka na kubandilika rangi kwa moshi. Moshi mweusi bado unapaa hewani ukionyesha kuwa moto huo ulitokea hivi karibuni.

Kadhaa wako kwa boti wakielea juu ya maji . Boti hiyo imeundwa kwa mbao ikiwa na engine ndogo ya kusukumwa nyuma au wakitumia kwa makasia. Watu wameekewa kwa uangalifu wengine wamevaa life jacket za rangi ya nyekundu.

Muhudumu amesimama nyuma ya counter safi ya mapokezi ndani ya duka la Fine Touch Dental Care akiwa amevaia sare yake ya kazi juu ya ukuta nyuma yake kuna saa ya duara inayoonyesha muda wa saa ikiambatana na bango au nembo ya kliniki hiyo ya meno.

Mtu mmoja amelala chini kwenye sakafu maalum, matibabu akiwa kwenye chumba cha physiotherapy . Physiotherapist amekaa pembeni, amevaa koti jeupe na glavu. Chumba hicho kina vifaa mbalimbali vya mazoezi na matibabu kama mipira, na mashini ndogo ya mikeka ya kunyoosha.

Mkulima amevaa mavazi ya kazi, mgongoni akiwa amebeba tanki la sprayer na mikononi mwake ameshikilia bomba kubwa analolitumia kupulilizia dawa anatembea polepole misitari ya mimea ya kijani kibichi akihakikisha kila mmea unanyunyuziwa dawa kwa usahihi.

Ameketi kitandani hospitalini huku akiwa amemshika mtoto wake kwa upole kifuani, uso wake unaonyesha upendo na ujali macho yake yakiwa yameelekezwa kwa mtoto ambaye amelazwa.

Kuna chupa cha dawa cha Polio ambacho kimeandikwa polio vaccine injection only kando yake kuna sindano ambalo linaweza kutumika kudungia dawa ili, kumpa mtoto janjo akiwa ameletwa kwenye hospitali.

Mgonjwa amelala kwenye kitanda cha hospitali ndani ya wadi safi yenye mwangaza wa bustani .Mkono wake mmoja umechomekwa sindano ya drip iliyounganishwa kwenye mfuko wa maji unaoingiana kwenye stendi ya chuma, uso wake unaonekana wa kutulia na kuonyesha maumivu usio sawa.

Cha upasuaji kiko na usafi mkubwa. Daktari na wahudumu wa afya wamevaa koti chenye manjano, glavu maski ya uso na miwani ya kukinga wakijishughulisha hadi kwa makini. Mkono wa daktari umeinama kwa makini katikati ya eneo

Nzige mingi wamerundiana kwenye mimea na kuruka angani wakiathiri mashamba ya wakulima, mazingira yanaonekana kame au ya kijijini na mimea kama mahindi au mtama imefunikwa na nzige.

Mitatu midogo imesimama kwenye uso tambarare kila moja ikiwa na maandishi meusi yanasomeka " One single dose 0.5g ". Juu au pembeni kuna maneno " Measles Mumps na Rubella virus yakionyesha kuwa ni chanjo ya pamoja dhidi ya magonjwa hayo matatu.

Msichana mdogo amesimama kando ya tenki kubwa la plastiki lililojaa maji ya kuoga. Ngozi yake ikining'inia kwa unyevunyevu wa maji. Karibu naye mamayake ameinama kwa upole akimwekea sabuni mkononi. Uso wake umejaa upendo na utulivu.

Mtoto mdogo aliketi kwenye kiti mbele ya meza ya huduma akiwa na uso wa utulivu huku akiwa amevaa shati yake ya rangi ya nyekundu. Mhudumu aliyevaa sare rasmi za kazi ameketi upande wa pili wa meza akiangalia na kuvaa kwenye vifaa vya huduma.

Chupa ndogo ya dawa imeandikwa yellow fever vaccine, kwa maandishi meusi juu ya nembo nyeupe au ya njano. Dawa iko ndani ya kijichupa cha glasi, kilichofungwa kwa kizibo cha mpira na sili ya chuma.

Mama amechuchumaa karibu na mfereji akiwa anajaza mtungi wa plastiki kwa maji safi yanayotiririka. Ametabasamu kwa furaha akishikilia mtungi kwa mikono yote miwili huku akiinama kwa uangalifu.

Kwenye meza kuna dawa ya chupa ya MMR II measles mumps rubella vaccine kando yake kuna shindano ambayo inawezatumiwa kuadminister dawa hiyo, kifuniko cha chupa ni rangi ya thahabu.

Ndani ya ambulance kuna vitanda maalum vya wagonjwa vilivyowekwa kwa usalama katikati ya gari vikiwa na mikanda ya kuwafunga wagonjwa wakati wa kusafirishwa. Kando ya ukuta kuna kabati zilizojaa vifaa vya dharura kama oxygen tank , mashine ya kupimia presha, first aid kit na vifaa vya kusaidia kupumua.

Chupa nne za vitamin D3,zimepangwa kwa mstari juu ya meza safi ya mbao, kila chupa ina nembo ilioandikwa kwa maandishi makubwa, vitamin D3, pamoja na maelezo ya kipimo, kama vile 10001U, chupa ni za blastiki, kuna ya kahawia, ya blue , na kingine, chenye golden .

Mtu mmoja ameketi kwenye kiti akiwa amevaa barakoa ya uso lakini haijafunika pua na mdomo wake. mkono wake mmoja ukiwa umeshikilia kwenye mapavu yake mhudumu aliyevalia glavu anajaribu kumwangalia kwa ustarabu ili asije kumuuumiza.

Mtu aliye mahali kame anaonekana yuko katika eneo lililo na udongo wa vumbi, ardhi iliyopasuka au kavu sana isiyo na mimea mingi, mandhari inayoonyesha ukame hakuna miti yenye majani labda kuna vijaka, vidogo miiba au miti mifupi iliyokauka kauka.

Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum, akiwa amefungua mdomo wake kwa upana, taa kali imeelekeza moja kwa moja kwenye uso wake, ikiangaza ndani ya mdomo kwa mwanga mkali. Daktari wa meno akiwa amevaa glovu na barakoa, anatumia mashine ya kidijitali kuchunguza meno .

Maji ya mafuriko yamejaa hadi kufunika sehemu kubwa ya ardhi yakitiririka kwa kasi. Miti mingi imezama hadi kwenye matawi ya juu huku mingine ikionekana tu sehemu ya juu, mazingira yamejaa maji na hakuna ardhi inayoonekana karibu.

Rundiko la watu wamesimama karibu na mabaki ya nyumba iliyoporomoka. Wengine wakiwa wameshika vichwa kwa mshangao na huzuni. Mabati, mawe, mbao na mabaki mengi yamesambaa kila upande, yakionyesha athari kubwa ya mporomoko huo.

Wawili wamesimama ndani ya ploti yenye maji yaliyotuama, kila mmoja akiwa na ndoo mikononi. Wanachota maji ya mafuriko yaliyokusanyika kwenye uwanja na kuyamwaga nje kupitia lango la ploti lililofunguliwa. Maji yana rangi ya matope na viatu vyao vimezamishwa nusu ndani ya maji hayo.

Mama ameketi kwa utulivu huku nesi akiwa pembeni yake akimwandalia sindano. Mkono wake wa kushoto umefunuliwa na mhudumu huyu ameshika kwa uangalifu sehemu ya juu ya mkono ili kuhakikisha sindano inaingia kwa usahihi.

Mzima meketi kwenye kiti akiwa ameinua kidogo mkono wake wa kushoto huku akitazama Kando Kwa utulivu. Mhudumu wa afya amevaa glovu, barakoa na apron ya kinga ako ustadi anaudunga sindano ,chanjo kwenye misuli ya juu ya mgonjwa mkono.

Mkebe wa plastiki wa rangi ya kijani, umeandikwa nature's bounty juu kwa herufi cha dhahabu na chini yake kuna maandishi Vitamin D3 . Pamoja na maneno supports immune health . Chupa hiyo imefungwa kwa kifuniko cha dhahabu, kinachongaa ikionekana imesimama juu ya meza safi ya kuonyesha virutubisho.

Mzee mwenye nywele za kijivu ameketi kwa utulivu akigeuza uso wake pembeni huku mkono wake wa juu ukiwa wazi, mhusika wa afya aliyevalia glovu anashika sindano kwa uangalifu na kuingiza taratibu kwenye misuli ya mkono wa mzee.

Mtoto ameketi chini akiwa na ngozi yenye upele mwingi, unaonekana mkononi. Miguuni na kwenye mapacha, anaonekana kuwa katika hali ya mateso au ugonjwa huku mikono yake ikiwa imekunjamana kwa maumivu na uchovu.

Kisanduku cha dawa chenye maandishi makubwa ya rangi ya nyeusi au bluu kimeandikwa measles, mumps and rubella vaccine rangi ya box ni nyeupe chenye mchanganyiko ya rangi nyeupe zinazo vutia macho na pembeni sanduku hilo limewekwa juu ya uso wa meza au kitanda cha hospitali.

Mtoto mdogo amebebwa na mama yake akiwa amekaa kwenye kiti akipokea chanjo kwenye paja lake kutoka kwa muhudumu wa afya, mama amemshikilia kwa upole huku mtoto akiwa na uso wa maumivu kidogo akilia.

Daktari amemhudumia mgonjwa aliyelala kwa kitanda. Daktari amevaa koti jeupe, glavu na maski ya kufunikia uso. Kuna vifaa vya hospitali kama drip, themometa, tensi, mashine.

Mkepe wa plastiki, umesimama chini ,meza safi. Umeandikwa vitamin D ,kwa mandishi makubwa ya wazi. Kifuniko chake kimefunguliwa, na tembe kadhaa za mviringo zimeanguka pembeni. Zikionekana kwa rangi nyeupe. Tembe zimepangwa bila mpangilio, baadhi zikiwa karibu na mikepe na zingine zikitawanyika kidogo.

Mtoto mchanga ameshikwa kwa upole na mama yake mikononi mwake. Akiwa ameketi mbele ya mtu wa huduma wa afya. Mhudumu huyu, amevaa sare ya afya na glovu, akiwa ameshika kidonge kwa kutumia sirinji maalum bila sindano.

Ndani ya chumba cha afya kilicho safi na angavu; mhudumu wa afya amevalia sare ya buluu ameinama kwa upole, akimchanja mtoto mchanga kwenye mdomo. Mtoto amekaa kwa utulivu, mama yake akiwa kando akiwa anamtazama.

Chupa ya dawa ya Vitamin D3 ya Montage imewekwa katikati ya picha ikiwa na rangi ya kifuniko ya dhahabu na maandishi yaliyowekwa kwa uwazi. Nembo ya Montage imeandikwa juu. Chini yake kuna maelezo yanayoonyesha kipimo cha vitamin D3 . Rangi ya nembo ni angavu.

Chupa ya plastiki ya kuchukua sampuli ya mkojo, kwa ajili ya vipimo vya maabara, imejazwa kiasi na mkojo wa rangi ya manjano, lina lembo iliyo andikwa jina ya mgojwa tarehe ya na ukusanyaji ipo katika meza safi ilio andaliwa, chupa ni ya plastiki ina kifuniko cha nyekundu.

Juu ya meza yenye uso kambarai. Kimetengezwa kwa kio na imefungwa kwa kifuniko cha rangi tofauti. Lina nembo ilioandikwa dawa cha kipimo. Chupa kiko na dawa cha kinyevunyevu.

Boksi ya CBD pain cream imewekwa juu ya meza safi ikiwa na muundo wa kisasa yenye maandishi yaliyopangwa kwa usafi rangi ya boksi ni ya mchanganyiko wa nyeupe kijani na aorange ikionyesha maneno ya CBD na maneno pain releif na dauble strength .

Wanafunzi wamesimama kwa mstari uku wakiosha mikono yao kwenye Bomba wa maji linaotiririka Kila moja wako watu watano taratibu bila mguzano . Wamevaa sare za shule na wamevaa barakoa kufunika pua na mdomo nayo

Mama amekaa kwenye kiti akiwa ametulia. Huku mkono wake wa kushoto ukitolewa nje. Nesi amevaa glavu na apron . Anamdunga sindano sehemu ya juu ya mkono wake. Uso wa mama unaonyesha utulivu na maumivu kidogo.

Kwenye kitanda maalum cha hospitali, mgonjwa anaonekana akiwa amelala mdomo wake umefunguliwa wazi daktari akimlika taa mwenye mwanga mzuri ndani ya mdomo wake, daktari amevaa glavu mgonjwa amefunikwa blanketi maalum cha hospitali.

Daktari wa meno amevaa mavazi ya kinga, barakoa na glovu akiwa amekaa karibu na mgonjwa aliyekaa kwenye kiti cha matibabu cha meno. Ameweka taa maalum juu ya uso wa mgonjwa ikimulika kinywa kwa uwazi.

Mtoto mdogo wa kike, anajaribu kutembea taratibu kwenye chumba cha physio therapy .Huku akimshikiliwa kwa upole na babake upande mmoja, na mhudumu wa afya, upande wa pili. Mikono yao imemshika kwa uangalifu kifuani na chini ya mikono.

Maji ya mafuriko yamejaa Hlhadi kwenye viwanja vya nyumba ya Manyatta, mabonde na njia za vijijini vimefurika maji yakiwa ya matope, akiskuma mabami ya nyesi, plastiki na magogo. Manyatta zilizojengwa Kwa udongo na nyasi zimezingirwa na maji zikiwa zimeporomoka.

Daktari wa meno amevaa glovu, mask na mavazi meupe ya kazi akiwa ameinama kwa makini kwa kumchunguza mgonjwa alie lala kwenye kiti cha kliniki. Mwanga mkali kutoka kwa taa ya dari unaangaza moja kwa moja kwenye mdomo wa mgonjwa.

Mama alievalia kofia nyekundu ameketi chini kwenye kiti. Kwenye mkono, amemtandaza mtoto wake ambae anapewa chanjo na mhudumu. Mhudumu amevaa sare yake rasmi akiwa amevaa miwani ya kumkinga macho.

Mtoto mdogo mwenye umri wa takriban mwaka mmoja amesimama akishikiliwa na mzazi wake. Mtoa huduma wa afya amevaa kofia kwa umakini mkubwa anampa chanjo kwa njia ya mdomo. Mtoto anatazama kwa mashaka kidogo lakini yupo mtulivu.

Chupa ya dawa ya vitamin D3, imesimama wima juu ya uso tambarare, ukiwa na maandishi ya yaliyoandikwa kwa herufi kubwa yenye kaonekana vizuri. Dawa na tembe yenye rangi ya manjano isiyonyooka. Juu Kuna kifuniko ya plastic .

Jengo limebomoka na watu wa huduma za dharura wanatoa msaada; baadhi yao wamevaa sare za usaidizi jacket za reflector , wakisaidia kuokoa manusura au kuondoa mabaki ya kifusi. Watu wengi wamesimama karibu, wakiangalia na wakisaidia.

Mzee wa kiasili ya masai ameketi chini kwa utulivu. Akiwa amevaa shuka nyekundu ya jadi, iliyofungwa begani. Huku mkono wake mmoja wa kushoto, ukiwa wazi kwa ajili ya chanjo. Muhudumu wa afya aliyevalia sare zake rasmi za kikazi, anafanya kazi yake kwa uangalifu. Kwenye bega lake kushoto.

Dawa ya MMRI iko ndani ya chupa ndogo ya glesi yenye maandishi yenye jina la chanjo na kipimo. Kando ya chupa hio kuna sindano moja safi iliojazwa tayari au bado tupu, ikiwa tayari kwa matumizi.

Chupa ndogo ya plastiki imeandikwa MMRI, kwa maandishi makubwa, ikiwa na sticker ya maandishi yenye maelezo ya dawa. Ndani kuna kiowevu cha rangi isiyokolea, mara nyingi hutumika kwa chanjo. Chupa imesimama juu ya uso tambarare.

Chupa mbili ndogo ya glasi imeandikwa MMRI ikiashiria chanjo ya kuzuuia magonjwa ya surua, matende na rubella kando yake kuna boksi lenye la kuhifadhia hivyo dawa. Rangi ya lebo ni ya kawaiada ya matibabu kama vile bluu na white .

Chupa ya plastiki ya rangi ya kahawia ina kifuniko cha manjano kilichofungwa kwa usalama. Nembo yake imeandikwa Nutrabed kwa maandishi ya manjano juu ya msingi wa rangi ya giza. Chini yake kuna maandishi meupe yanayoonyesha jina la dawa, iron with vitamin C ikionyesha kuwa inasaidia kuongeza damu mwilini huku vitamin C ikisaidia kufyonza kwa chuma.

Chupa ya dawa ya Stamarili imekaa wima juu ya uso tambarare imefungwa vizuri na ina lebo yenye maandishi na manjano na meusi pembeni kuna sindano safi ya plasiki yenye ncha ya chuma mwanga wa juu unaoangaza moja kwa moja.

Mama mhudumu wa afya anamhudumia mgonjwa amevaa mask ya upasuaji, miwani ya kinga na glovu za mpira hatua zote tahadhari. Anayeegemea juu kidogo huku wakitumia vifaa vya meno kuchunguza kutibu meno ya mtu aliyelala kwenye kiti maalum cha hospitali ya meno.

Watu wawili wako shambani wakifanya kazi ya kuwafukuza nzige wamevalia mavazi yao ya kawaida nzige wanaonekana angani waki rukaruka kutoka kwa mimea na watu hawo wawili wanaelekea walipo nzige wakipambana nao ili kuzuia uharibivu wa mazao.

Daktari wa meno amevaa glavu na barakoa akiwa ameinama kwa makini kumwangalia mgonjwa mwanamke aliyejifungua mdomo wake kwa ajili ya uchunguzi. Mama huyo ameketi kwenye kiti maalum cha meno akiwa ametulia huku taa angabu ya daktari yakimulika moja kwa moja.

Daktari wa meno amevaa glovu, mask na miwani ya kinga, akiwa ameinama juu ya mgonjwa aliyeegemea kwenye kiti maalum cha meno, taa kali ya daktari inaangaza moja kwa moja ndani ya meno ambaye ameufungua kabisa huku akishika vishikizo vya viti.

Mama aliyekuja hospitali anaonekana akidungiwa sindano kwenye mkono wake wa kushoto huku akiwa amevalia mask kando yake kuna muhudumu aliyevalia vazi la bluu na kando yake kuna mgonjwa mwingine anayegonjea zamu yake pia yeye amevalia bakora na miwani kwa kufunikia macho yake.

Mhudumu wa afya aliyevaa mask na glovu anasimama kwa umakini akimdunga sindano kwenye paja la mtoto mchanga. Mtoto analia kwa uchungu machozi yakimtoka huku akiwa amebebwa kwa upole na mama yake aliyevalia mavazi ya kawaida.

Mikono miwili inaonekana ikiwa imeshika paketi ya dawa upande mmoja wenye rangi ya nyeupe na karatasi ya maagizo mkono mwingine dawa iko kwenye kifurushi cha plastiki chenye maandishi madogo na karatasi iko imekunjwa nusu.

Mhudumu akiwa amevaa glovu na barakoa, anatoa chanjo ya sindano kwa mtoto mchanga aliyekumbatiwa na mama yake. Mama amemshikilia mtoto kwa upole akimfariji huku akiwa ametulia, mtoto anaonekana kuwa na uso wa mshangao na uchungu mdogo akimtazama mhudumu.

Chupa ya dawa ya azinthromicin for oral suspension usp iko juu ya meza ikiwa na lebo iliyoandikwa kwa maandishi wazi. Rangi ya chupa ni ya purple ikiwa imefungwa kwa kifuniko nyeupe, karibu kuna boksi ya kuhifadhia chupa hicho.

Kifurushi cha dawa ya Chlecalciferol Capsules USP kiko mezani kikiwa na rangi nyepesi kama nyeupe. Jina la dawa limeandikwa kwa maandishi makubwa juu ya boksi. Chini kuna maelezo kiasi cha dosi. Vidonge viko ndani ya karatasi ya plastiki yenye uwazi.

Mgonjwa anaonekana akiwa amelala kwenye kitanda, huku kando yake, daktari wa meno akielekeza taa ndani ya mdomo wake aliyoufungua, kuashiria kuwa anatafuta kitu ndani ya meno. Mgonjwa amefunikwa kwenye kitambaa ya buluu ya kiwanda cha hospitali.

Mhudumu amevaa sare ya hospitali, gloves mkononi na apron ya bluu. Amebeba mtoto mchanga kwa umakini, mikono yake ikiwa imemshikilia mtoto kwa upande wa kifua. Mtoto amefungwa kwa shuka jeupe, macho yakiwa yamefungwa kana kwamba amelala.

Mtu Moja amesimama ndani ya maji ya mafuriko yanayofika karibu na magoti yake. Akiwa amevaa suruali iliyo loweshwa kabisa na shati linalobebwa na upepo mdogo. Maji Yana rangi ya udongo yakitiririka taratibu kati kati ya nyumba zilizozama nusu, huku mabaki ya matawi na plastiki yakielea juu.

Hili ni kambi limejaa mawe makubwa na madogo yaliyopangwa kwa mpangilio usio na muundo. Ardi ni ya mchanga mweupe na kavu pasipokuwa na majani wala mimea mingi. Mtu mmoja amesimama pekee yake kwa umbali.

Mezani kuna dawa aina tatu zilizopangwa kwa mpangilio. Supramax ipo kwenye kijiboksi chenye maandishi ya kitaaluma. Pembeni yake kuna alphamox iliyopakiwa kwenye kijisanduku chenye rangi ya waridi. Zote ni dawa za aina ya antibiotics zikiwa zimefungwa vizuri.

Ndani ya chumba cha hospitali chenye mwanga wa kutosha. Mtu mzima amesimama karibu na incubator ya kisasa ambapo mtoto mchanga amezaliwa kwa uangalizi maalum. Mikono ya mtu huyo imepitishwa kwenye mashine maalum ya incubator akionekana kwa makini akimkagua na kumgusagusa mtoto kwa upole kisha kwa utaratibu anafunga inavyopaswa.

Kundi la watoto wa umri tofauti wamesimama kwa mstari mrefu. Kila mmoja, akiwa amebeba chombo kama chupa. Wamepanga foleni kwa nidhamu karibu na tanki kubwa ya maji. Kando, ni mwalimu wao wa darasa anayewashighulikia na kuwasaidia.

Chupa ya arorwet imewekwa wima juu ya uso wa rafu safi. Chupa hio ni ya plastiki yenye uwazi ikionyesha kiowevu cha rangi ya kahawia iliokoza ilioyopauka kikielekea kuwa dawa ya mitishamba.

Kifurishi cha dawa kimendi kwa stamari, kwa maandishi makubwa ya bluu, kwenye boksi jeupe, yenye mistari ya jano upande mmoja. Chini ya jina hilo, kuna maelezo ya dawa yakiyonyesha kuwa ni chanjo ya homa ya manjano.

Watu wawili wamevalia mavazi ya usafi, reflector jackets . Mmoja anashika ufagio na mwingine ameinama akikusanya takataka kwenye mfugo wa plastiki mkubwa. Wako karibu na barabara au katika eneo la wazi lenye takataka wakifanya kazi kwa ushirikiano mzuri.

Daktari yuko ndani ya chumba cha upasuaji amevaa glavu nyeupe maski inafunika uso wake vizuri kofia ya upasuaji na manguo maalum za rangi ya buluu zilizozanifiwa kwa kazi ya matibabu, uso wake unaonyesha umakini mkubwa macho yakiwa yameelekezwa kwenye eneo wanalofanyia upasuaji.

Chupa tatu zipo juu ya meza , zikiwa zimeandikwa wazii na jina Zephania life herbal clinic likilenga bidhaa kama saguha au bahisi number one number two zinazotumiwa kutibu tatizo ya magonjwa sugu kwa kutumia dawa asili.

Mhudumu amesimama kwa umakini, akiwa amevaa mask usoni na glavu mkononi. Ameushika mpira wa sindano kwa mkono mmoja na kwa uangalifu anakusanya dawa kutoka kwenye chupa ya gilasi, iliyo juu ya mkono yake. Macho yake ameilaza kwenye kipimo cha sindano kuhakikisha kiko salama.

Mtoto mdogo ameshikiliwa kwa upole na mhudumu, macho yake yakiwa yamejaa machozi, huku akilia kwa maumivu na uwoga. Mkono wake mmoja wa kulia umeshikiliwa vizuri ili asisonge na mhudumu wa afya aliyevaa bakora.

Chupa ndogo ya dawa ya Stamaril yenye lebo ya manjano na maandishi ya matumizi imeandikwa, jina la dawa pamoja na kipimo chake. Chupa hiyo iko juu ya meza safi. Pembeni kuna sindano tayari kwa matumizi. Mwanga wa taa unamulika moja kwa moja.

Mama ameketi kwa utulivu akiwa amemshikilia mtoto kwa upande mikononi mwake. Mgonjwa mchanga ameonekana kutulia. Wakati mtoto anakifaa kwenye mdomo na kofia cha black .

Chupa ya dawa ya Amil Vaccine Stabilizer imewekwa mezani. Imetengenezwa kwa plastiki ya rangi ya kijivu hafifu na ina lebo yenye maandishi ya bluu na nyeusi kichwa. Kichwa cha chupa ni cheupe, kimefungwa vizuri na pembeni kuna kijitaratibu kinachoonekana kuwa na maelezo ya mtengenezaji.

Mhudumu wa afya ako makini akimvalisha mgonjwa mask ya oxygen . mhudumu huyo amevalia uniform ya hospitali, gloves na mask kwenye uzo. Mgonjwa mko kitandani akiwa kahitaji msaada wa kupumua.

Msitu unafuka moshi mzito huku moto ukiteketeza majani makavu, miti midogo na vichaka. Wazimamoto wawili wamevalia mavazi ya kinga yenye rangi ya manajano na miwani ya usalama wakiwa na bomba la maji wanalolielekeza kwenye mialeni mikali ya moto.

Mama mmoja ameketi kwa utulivu akiwa amevaa mask ya uso, ishara ya tahadhari ya kiafya. Mkono wake kushoto umenyooshwa mbele kidogo na mhudumu wa afya anadunga sindano kwa uangalifu. Uso wa mama unaonyesha utulivu huku macho yake yakiangalia upande mwingine akiwa amevaa miwani.

Watu wawili wamevaa mavazi meupe ya hospitali; mmoja akiwa ameshika faili na mwingine akimsongezea dawa mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kitanda cha hospitali. Ana blanketi jeupe lililomfunika hadi kifuani.

Kifurushi cha dawa za procan capsule zimewekwa kwenye meza safi. Kifurushi hicho kikiwa na nembo angavu inayojulisha jina la dawa, dosi na maelezo ya matumizi. Capsule hizo za rangi ya nyekundu zilizoko ndani ya karatasi ya plastiki ya kuchomekea.

Mwanaume mzima mwenye umri wa makamu amevaa koti jeupe la maabara, glovu mikononi na miwani ya kinga. Amesimama karibu na meza yenye vifaa vya kisayansi kama test tube , beaker na vifaa vya kuchanganua sampuli. Anaonekana makini anapotazama sampuli.

Mezani, kuna chupa tatu za virutubisho vya calcium. Kutoka kwa chu., chupa tofauti. Ya kwanza imeandikwa nature made calcium ,ikiwa na rangi ya manjano na kifuniko cha kahawa. Pembeni yake kuna chupa ya pure calcium yenye muundo rahisi. Ya mwisho ni ya my kind organics .Ikiwa kwenye glass ya hudhurani, yenye nembo ya kijani

Kundi la watu, mama na watoto na mzee wakusanyika kwenye kisima kidogo kila mmoja akiwa na chombo chake, ndoo, jerikeni au chupa. Ardhi ni kavu na imepasuka ishara ya ukame ulioendelea kwa muda. Kuna mti isiyokuwa hata na tawi moja. Limekauka sana.

Wamekusanyika karibu na eneo la ajali wakishuhudia magari yaliyoharibika na vumbi likiwa limepaa angani, gari kubwa la mafuta limenyumbuliwa kwa nguvu baada ya kung'ang'ania na basi la abiria. Mengi ya mabati au kifurushi cha mafuta imepinduka.

Kadhaa wamevaa mavazi ya kazi yenye rangi angavu na glovu mkononi wakifanya usafi wa takataka barabarani, baadhi wanainama wakikusanya vipande vya plastiki , karatasi na mabaki ya chakula huku wengine wakitumia miundu na kukolea kufagia na kuweka kwenye mifuko mikubwa ya taka.

Watu wamesimama kwa mstari wakiosha mikono yao kwa maji safi kutoka kwenye tenki la maji. Kila mmoja amevaa barakoa vizuri kufunika mdomo na mapua. Wengine wanatumia sabuni wakisugua viganja vidole na sehemu ya juu ya mkono kwa makini.

Kijana mmoja amesimama katikati ya shamba kubwa lililovamiwa na kunde la nzige, anaoekana akiwa ameinua mikono labda akijaribu kuwafukuza wadudu hao waliotanda kila mahali angani na ardhini.

Maaskari wawili wamesimama kwa uangalifu wamevalia sare kamili za udhurangi wakiwa karibu na eneo la uharibifu mbele yao treilla kubwa ya rangi ya njano inaonekana ikiinua sehemu ya nyumba kwa kutumia mkono wa kuinua wa hydrolic .

Lote limekauka, ardhi imejaa nufa na mawe yaliyofunikwa kwa vumbi jekundu, watu wawili wamesimama kimya nyuso zao zimejaa huzuni, mti mmoja pekee uko karibu, umekauka kabisa bila hata jani moja, na matawi yake yamesimama tu kama mifupa ya mfu.

Chumba cha upasuaji kimeandikwa kwa usafi wa hali ya juu. Taa kali za upasuaji zikimwangaza mgonjwa aliyelegea kitandani wapasuaji wawili wamevalia mavazi ya kinga na barakoa na glovu wakijikita kikamilifu katika kazi yao .

Mzee ameketi karibu na incubator , uso wake umejaa upendo, na huzuni ya kimya kimya, mikono yake imewekwa kwenye incubator hio , mtoto yuko ndani ya chumba chenye mwangaza hafifu, amefunikwa tauli ndogo, na mashini ndogo za usaidizi wa hewa.

Mwanaume wa fumigation amevaa mavazi ya kujikinga pamoja na glavu na barakoa nzito ya gesi huku akishika kifaa kinachotoa moshi mweupe uzito na hutanda haraka ardhini na kwenye ukuta wa karibu.

Mzee, mama amekaa kwenye kiti akiwa amejifunika uso , shuka nyepesi akionyesha hisia za hofu au tahadhari mkono wake wa kulia umeinuliwa kidogo huku mhudumu wa afya aliyevalia glavu na barakoa akitayarisha kumsukumia sindano kwa bega lake.